Tunauona mmea wa mahindi. Mmea huu hauna afya, huenda umechomwa na jua. Hata hivyo, mahindi yana magonjwa. Maganda ya mahindi yanaonekana kuwa na uharibifu.

Tunaona mwanamume mmoja amepiga magoti karibu na ng'ombe mkubwa mweusi na mweupe. Amevalia kofia ya buluu na nyeupe, shati la waridi, suruali ya kijivu na buti nyeusi ndefu. Anamkamua ng'ombe maziwa kwa kutumia mikono yake na anaweka maziwa hayo kwenye ndoo nyeupe.

Hapa tunaona shamba lenye miti mingi ya ndizi na udongo wenye rangi ya kahawia nyekundu, mitindo ya udongo inaonekana kama mistari ya mashimo, ambapo miti imepandwa, majani ya miti hio ni ya kijani kibichi, nyuma ya shamba kuna miti mingine mingi ya kijani.

Mashamba makubwa yaliyo na migomba michanga ,migomba hii ina majani mapana yenye rangi ya kijani, ardhi ina udongo mwekeundu kuna misitari mingi ya migomba iliyopandwa.

Mwanamme amevalia shati la samawati na amesimama karibu na ngombe kadhaa walio chini ya banda liliyoezekwa kwa miti na majani . Kuna rundo kubwa la mavua mengi mbele yake yaliyotawanyika kwenye ardhi.

Ng'ombe mweusi na mweupe amesimama mbele ya mti mkubwa. Ng'ombe huyo anaonekana kuwa mgonjwa sana sehemu kubwa ya mwili wake una uvimbe. Ngozi yake inaonekana kuvimba.

Hiki ni bakuli la kioo lenye chakula ndani yake. Chakula kina rangi nyeupe, na kina mchanganyiko wa vimiminika. Kinaonekana kama uji au maziwa yaliyo gandishwa.

Mwanamume amesimama katikati ya shamba la migomba. Anatumia vifaa vya kisasa kupima hali ya hewa. Mwanamume huyu amevaa jaketi ya rangi ya samawati na suruali ya jezi.

Ndani ya maabara mwanamke mmoja anafanya majaribio. Amevaa koti jeupe la maabara na kifuniko cha nywele , anashikilia chombo cha glasi kilicho na kiyoevu jeupe . Anatumia chupa ndogo ya plastiki kumimina matone machache ya kiyoevu ndani ya chombo hicho.

Hapa kuna ndizi nyingi zilizokomaa kwenye mti wa ndizi, ndizi hizi zina rangi ya kijani zimefungwa pamoja kwenye mashada majani ya miti yanaonekana nyuma.

Mtu amekaa kwenye sehemu chafu akimkamua ng'ombe, amevalia suruali ya rangi ya mistari ya kijivu na soksi za waridi, anashika ndoo ya chuma mkononi mwake na kukamua maziwa kutoka kwa ng'ombe mweusi na mweupe, maziwa yanatiririka kwenye ndoo.

Wafanyikazi wawili, wanamsafisha ng'ombe kwa kutumia maji na brashi. Kazi hiyo, inafanywa kwa uangalifu, huku ng'ombe wengine wakisubiri zamu yao. Wanatumia maji kutoka kwenye mtambo wa maji.

Wanawake wawili wamevaa sare nyeupe. Wanatumia vifaa vya kutengeneza maziwa. Wote wawili Wana vifuniko vya kichwa na barakoa nyeupe. Wanasimama karibu na pipa kubwa la maziwa.

Hili ni zizi la ngombe ambapo kuna ngombe wengi ambao wamelala chini ngombe hawa wana rangi ya nyeusi na nyeupe wengine wamelala huku mmoja mweusi akisimama mbele.

Hapa tunaona mitungi mikubwa ya maziwa yote rangi ya chuma, mitungi mingi imepangwa kwenye pikipiki mbili, kila pikipiki ina mitungi miwili, pikipiki ya kwanza inashikiliwa na mwanaume.

Tunaona ndizi nyingi zimeninginia hizi ndizi zina rangi mbili, kuna ndizi za rangi ya kijani hizi bado hazijaiva pia kuna ndizi za rangi ya manjano hizi zimeiva.

Ngombe kadhaa wanakula nyasi kwenya zizi kila ngombe amefungwa kwa minyororo shingoni na amewekwa kwenye uzio wa chuma ngombe wote wana rangi tofauti nyeusi na nyeupe.

Mkono wa mtu umeshika shada la ndizi, zikiwa zimeiva na pia changa. Shada la juu lina ndizi zilizokauka kwenye rangi ya manjano, na shada la chini lina ndizi changa zenye rangi ya kijani.

Hapa tunaona migomba miwili. Migomba yote ina ndizi mingi. Bado ndizi hizi hazijaiva. Ndizi hizi bado ni za rangi ya kijani kibichi. Ndizi mingi zimepangwa vizuri kwenye migomba. Ndizi zote zinaonekana kuwa kubwa.

Tunaona barabara ambayo imejengwa vizuri ,mtu mmoja anaendesha pikipiki akiwa amebeba vyombo vikubwa vya chuma. Vyombo hivi vimefungwa vizuri Kwa pikipiki, inaonekana kama anasafirisha maziwa.

Mtu mmoja anafanya kazi ndani ya jengo amefunika kichwa chake na kitambaa jeupe na amevaa barakoa nyeusi ,pia amevaa koti rafu la rangi ya samawati . Mikononi mwake kuna glavu nyeupe.

Mwanamke amepiga magoti shambani, anavua maganda ya migomba, kuna mkusanyiko wa maganda yaliyomwagika chini na ndizi chache zilizosafishwa ndani ya kikapu kilichotengenezwa kwa jani.

Mwanamke amevaa suruali ya samawati na koti ya miraba akimkama ng'ombe. Anatumia maziwa hayo kujaza mtungi huku akitabasamu kwa furaha. Anaonekana yuko shambani na ng'ombe wengine wanaonekana kwa umbali.

Naona shamba kubwa lenye miti mingi ya ndizi, miti hii ina majani mengi makubwa ya rangi ya kijani, udongo chini ya miti ni wa rangi nyekundu, baadhi ya majani ya ndizi yamekauka na kuanguka chini.

Shamba la kijani kibichi linaonekana kuna udongo mwekundu ulio limwa miti ya migomba na mimea mingine inaonekana kwenye pande zote. Miti mikubwa inapatikana nyuma.

Hili shamba ni kubwa, shamba hili lina mimea mingi, mimea yote ni ndizi, mimea hii bado ni ndogo, baadhi ina majani mapya, rangi yao inaonekana kijani kibichi, majani mengi yamefukiwa na ardhi.

Katika soko la wazi, kuna lundo kubwa la ndizi. Ndizi hizi bado hazijakomaa, na zina rangi ya kijani. Zimepangwa kwa wingi sana juu ya meza au ardhi. Mkungu mmoja, umeunganishwa na mwingine.

Kuna mistari ya migomba mingi. Mikubwa na ndefu, yenye majani makubwa na mabichi yaliyo tanda juu. Katikati ya miti, kuna shada la ndizi changa. Upande wa kulia, kuna njia chafu na mbele yake, kuna mtu mdogo akiwa mbali kidogo.

Ghalani la kisasa la ngombe, linaonyesha ngombe wawili wanaokamuliwa. Kila ngombe ameshikiliwa kwa chuma maalum. Vyombo viwili vya glasi vlivyo wazi vinaonekana maziwa.

Gorofa refu la chuma lina nguzo nyingi na lina makundi ya ngombe waliofungwa na kula, ng'ombe wengi wana rangi nyeusi na nyeupe na vichwa vyao viko mbele kwenye virimba vyao vya chakula.

Mkungu mkubwa wa ndizi umetundikwa kwenye mti, ndizi hizi bado hazijakoma zina rangi ya kijani kipichi kila ndizi imeungana na nyingine zikiwa zimepangwa Kwa utaratibu mzurii.

Mkulima amevalia koti la samawati, na suruali ya kijani. Anamkamua ng'ombe. Ng'ombe wote watano, wana rangi nyeupe na nyeusi. Wamefungwa kwa kamba nyekundu, kwenye machinjio.

Shamba kubwa lenye mimea ya mahindi limesimama wima, katikati kuna mwanamme amevaa shati la rangi ya smbarau iliyofifia na kofia ya kupindana, mwanamme huyo anaangalja mbele huku akitabasamu.

Gari la kubebea maziwa lenye rangi nyeupe limesimama kando ya barabara ya vumbi, nyuma ya gari hilo kuna nyumba ndogo za rangi tofauti. Wanaume wanne wamesimama karibu na gari hilo.

Shada kubwa la ndizi changa limetundikwa kwenye mti wa ndizi, shanda hili imefunikwa na karatasi ya plastiki ya samawati kwa ajili ya ulinzi, baadhi ya majani ya ndizi yamefichwa na shada hilo.

Miguu miwili iliyochafuka na kuvaa suruali nyeusi imesimama mbele ya gunzi nyingi za mahindi. Gunzi hizo zimetapakaa ardhini na zingine zimepangwa kwenye meza ya mbao. Mikono miwili ya mtu mweusi inashikilia gunzi la mahindi.

Manamme anasimama mbeleni akichunga ngombe, ngombe hawa wana rangi ya kahawia na nyeupe, wamefungwa kwa uzia wa mbao, ngombe hawa wanaonekana wakishiba, mwanaume huyu anavalia kaptura ya samawati.

Chane kubwa ya ndizi za kijani bado hazijakomaa imening'inia kwenye mtu, majani mapana ya kijani yanaonekana yakizunguka matunda, mimea huu unaonekana mzuri na wenye afya.

Tunaiona migomba mitatu. Mimea hii inabeba ndizi. Mgomba yote ina ndizi nyingi. Ndizi bado hazijaiva. Ndizi hizi bado ni za rangi ya kijani. Migomba yote inaonekana kuwa na uzito mkubwa.

Shamba kubwa, lenye migomba linaonekana wazi. Migomba hiyo, imepandwa kwenye ardhi yenye mchanga mwekundu. Mimea hii, zinafanana na miboga na ina majani makubwa na mabichi.

Mwanamme anavaa kofia na koti nyeupe, anamimina maziwa kutoka kwenye mtungi mkubwa wa chuma, kiowevu cheupe kinatoka ndani kikiingia kwenye chombo kingine.

Kuna kitu cha rangi nyeupe kinachoonekana kama jipini. Kimetengwa kwa kutumia kitambaa jeupe. Kifaa hicho kipo karibu na sufuria yenye kiowevu. Kifaa hicho kinaonekana kuwa laini.

Hapa kuna wanaume wawili, wote wakiwa wamevalia mavazi meupe ya usafi, wakiwa wanafanya kazi ndani ya jengo. Mwanaume mmoja amevalia kofia ya nywele na maski. Anashikilia chombo kikubwa cha chuma na kukimimina kitu cha rangi nyeupe, labda maziwa, kwenye chombo kingine kilichokuwa wazi.

Mwanamke mmoja, ameketi katikati ya shamba. Amezungukwa na mimea ya mahidi na mimea mingine ya kijani. Anatabasamu na anaonekana kuwa na furaha. Amevaa shati nyeusi.

Eneo la wazi Lina watu wanne wakiwa wanafanya kazi ya kuvuna. Watu hawa wamesimama karibu na rundo kubwa la karanga. Karanga zimetabakaa chini kwenye kitambaa jeupe. Mtu mmoja ameinama akiangalia karanga.

Mwanaume amesimama karibu na mti wa ndizi anashikilia mkungu mkubwa wa ndizi ambao bado ni mbichi amesimama kwa shamba akivaa shati la rangi mchanganyiko na suruali nyeusi